Eneo linaonekana kuwa ni kampuni ya magari kuna magari tofauti tofauti kuna benz kuna defender na kuna gari tofauti tofauti gari hili lina marangi tofauti tofauti pia na pia ikona nambari tofauti tofauti.

hili linaonekana kuwa ni eneo la sokoni. Kuna watu wengi ambao wako katika harakati za kununua na kuuza. Kuna wengine ambao wamebeba vitu kichwani huku wakitembea. Kuna matunda ya aina tofauto tofauti na kuna viazi. Kuna kinamama na wazee sokoni.

Hii ni duka, nje ya duka hii kwenye mlango wake una maandishi ya mpesa na pia una baketi, una baketi ndogo hapo. Duka hii inaonekana ni ya kuuza bidhaa, bidhaa kama vile maji na soda ya Pepsi.

Kuna watu ambao wamesimama katika eneo hili. Watu hawa wanaonekana kuwa ni wa kike na wa kiume. Wanaonekana wamekuja hapa kununua maziwa kwa sababu hili linaonekana ni pahali pa kuuza maziwa. Watu hawa kuna ambaye aliyevaa shati nyeupe na wengine wamevaa koti nyekundu.

Eneo hili linaonekana kuwa kuna magari rembo rembo sana. Eneo hili kuna mwanamke mmoja na wanaume wawili ambao wako wamevaa sare tofauti tofauti. Wote inaonekana wakiwa wanacheka wakitazama simu yao wakiona video.

Eneo hili linakuwa hapo na magari remborembo. Gari hizi ziko na nambari tofautitofauti na color tofautitofauti. Wenye hili pale kumeandikwa car locus pale kumeandikwa nambari yao ukitaka kuweza kuwapata, kushirikiana na wao utawapata, ili nikusomee number 0720530604 .

Kuna mtu aliyekua na noti tofauti tofauti kwenye mkono wake. Ako na noti ya miambili ambayo ni ya rangi ya bluu, ako noti za fifty fifty amabyo ameshikilia kwa mkono zake miwili. Pesa hizi zinaeza kusaidia kibiashara au kifedha.

Eneo hili linaonekana ni mitumba, ambaye kuna mwanaume ambaye amesimama akiangalia manguo hayati tofauti tofauti, nguo hizi kuna majampa na kuna matshirt na kuna suruari. Eneo hili linaonekana kuwa ikona manguo rembo rembo sana.

Eneo hili inaonekana kuwa iko na gari rembo sana. Gari hili ni ya mbei ghali sana. Hapo juu imeandikwa services, approach slowly auto-door, approach slowly auto-door . Inaonekana kuwa hiyo gate haingiliki. Pahali hapo mtu haezi ingia hivi hivi.

Eneo hili linaonekana kuwa ni sokoni, ambapo pia kuna wanaume na wanawake wakichagua nguo tofauti tofauti nao wenyewe wamekaa na kuna wenye wamesimama. Inaonekana kuwa manguo tofautitofauti ya marangi ya kijani, ya nyeupe.

Hili linaonekana kuwa ni eneo la jijini, kuna magari mengi ambayo yamekuwa yamepakiwa hapa. Gari hayo yanarangi tofauti tofauti, kuna gari ambayo iliyokuwa na rangi nyeupe na mengine yako na rangi nyeusi.

Hili linaonekana kuwa ni soko, watu wa eneo hili wanaonekana kuwa ni watu wanaouza samaki, kuna samaki aina tofauti ambazo zilizopangwa kwenye meza hii, samaki hizi zinaonekana kuwa pia ni nyingi sana.

Hapa linaonekana kuwa ni duka. Duka hilo ni la Mpesa. Kuna watu wawili ambao wamesimama hapo. Watu hawa wawili wanaonekana kuwa ni wakiume. Mmmoja amevaa nguo nyekundu huku akiwa ameeka mkono wake kwenye mfuko na mwingine amesimama tu.

Hili linaonekana kua ni eneo la sokoni .Kuna watu wengi ambao wako katika soko hili, kuna akina mama na wazee .Kuna wale walioko katika harakati zao za kutembea, kuna wale waliokua wanauza na wengine wananunua kuna bidha mingi ambayo ni tofauti tofauti, kuna matunda na mengineo.

Kuna watu wawili ambao wanaonekana kuwa wanapatiana pesa. Kuna mmoja aliyeshikilia pesa aina ya elfu moja noti ya elfumoja anaonekana kuwa anampatia huyo mwingine kwenye mkono wake.

Hapa ni sokoni inaonekana kuwa kuna wazee na wa mama ambapo pia kuna mtu ambaye anachagua nyanya yenye nyekundu na pia nyuma yake kuna tuktuk na lori zikiongojea virago vifungwe ziwekwe ndani.

Hapa kuna majamaa wawili. Majamaa hawa inaonekana ni raia wamevaa sare tofauti. Wameketi nje ya duka ndogo. Hapa nje duka hii ina friji ambao inauza masoda. Soda ambayo ziko kwa friji ni tofauti.

Eneo hili linaonekana kuwa kuna mama ambaye ako busy kuendelea kushona vitu zake. Eneo hili linaonekana kuwa kuna mashanga ya aina yote, ya kenya, ya Kirwanda, ya manchi tofauti tofauti nayo kuna mashanga ya kuvalia kwenye shingo na mikono.

Hapa ni soko, soko hili wanauza bidhaa tofauti tofauti, wanauza kitunguu, pilipili, nyanya, ndizi na pamoja na nguo, soko hii kuna mtu mmoja ako kando anauza nguo peke yake.

Hapa tunaoana vitu mbalimbali za kila iana ambazo ni maridadi sana. Tunaoana vitu za colour tofauti tofauti ambazo zimeundwa kwa kutumia beads . Vitu kama hapo kuna bangili, shanga, earings na hata belt .

Hapa linaonekana kuwa ni eneo la sokoni. Kuna vitu vingi tofauti, kuna vitu kama vile ndimu, kuna avocado, kuna hoho, kuna nyanya, kuna dania, kuna vitunguu, kuna vitu vingi tofauti hapo.

Hii ni pesa ama noti ya elfu moja, ina dhamana sana kwa binadamu na ina michoro ,kuna michoro ya kighorofa, kuna michoro ya Kenyatta na kuna maandishi ya kiswahili.

Hapa linaonekana ni eneo la kuuza magari, kuna gari ambalo limewekwa hapa, linakaa vizuri sana . Ni gari nyeusi na ina tairi nyeusi nyeusi, gari hilo linaonekana ni la pesa nyingi kwa sababu linakaa vizuri sana hadi lina shaini .

Noti mbalimbali za pesa za Kenya zilizopangwa juu ya uso wa rangi ya giza ziko katika mpangilio wa nusu mviringo zikiwa ni pamoja na noti za mia mbili, mia tano na elfu moja. Noti za elfu moja zipo katikati na zimepangwa kwa mtindo wa kufunguka kama kipepeo huku zile za shilingi mia mbili na mia tano zikiwa pembeni.

Noti mbalimbali za Kenya zilizotandazwa juu ya uso wa mbao. Kuna noti za dhamani tofauti zikiwemo shilingi mia moja, shilingi mia tano na shilingi elfu moja. Mwanekano huu unaweza kuashiria mazingira ya biashara, elimu ya kifedha au maelezo ya mfumo wa pesa.

Hili ni duka la nguo ambalo lina nguo tofauti tofauti. Kuna manguo ambayo yamewekwa kwenye kabati na kuna posta, kuna chuma ambalo limevalishwa nguo kama binadamu na hizo nguo zina rangi tofauti tofauti na zinakaa ni nguo za kina mama.

Sehemu ya maegesho ya magari ikiwa na magari takribani matano ikiwemo gari la buluu katikati, jeupe kushoto na jeusi kulia. Mandhari ni ya ndani, ina madirisha makubwa yanayoleta mwanga wa jioni au usiku kutokana na ngao wa taa na mwangaza wa madirisha.

Hii ni soko watu wanatembea, kuna wanunuzi na kuna wauzaji. Kuna nguo aina tofauti tofauti. Kuna nguo za bluu, kuna nguo za kijani na kuna watu ambao wako katika shughuli zao katika soko ambao wanatembea.

Mandhari ya soko la wazi lenye rangi na uhai wa bidhaa. Tunaona nyanya, maembe na mazao mengine ya chakula yakiwa yamepangwa kwa mafungu moja kwa moja dhidi. Katikati kuna ndoa ya kijani na kiti pembeni inayotumika na muuzaji au mteja. Kwa nyuma kuna watu wanaonekana kuwa wachuuzi au wanunuzi wakijishughulisha na shughuli zao za sokoni.

Chombo kilichojaa mizizi ya mazao mbalimbali ikiwemo viazi vya rangi ya kahawia na vingine vyenye rangi ya zambarau. Vifaa hivyo vimepangwa ndani ya ndoo na vikapu na kuna majani ya mboga upande wa juu kushoto wa picha. Inaashiria mazingira ya sokoni au eneo la biashara ya mazao.

Hapa ni soko, na soko hilo lina watu tofauti tofauti. Watu hao wanaonekana kuwa wananunua na kuna ambao wanawauzia. Na pia huko nyuma kuna, kuna magari zilizo pakiwa, gari nyekundu ambayo inaonekana vizuri. Soko hilo linakaa la mboga, watu wananunua vitu za kijani.

Kuna lori ambayo imetoka kutransport vitunguu. Hivyo vitunguu tunaona naye kijana ndani akizitoa naye kuna msichana au mumama mwenye ako nje mwenye anaziangalia wakizipanga moja kwa moja nje.

Mkusanyiko mkubwa wa watu waliovaa mavazi ya rangi tofauti wakiwa wamesongamana katika eneo la nje. Kuna mifuko, vifaa na bidhaa zinazotandazwa chini, hali inayoweka hisia kuwa huu ni mkutano wa kijamii, soko au mahali pa kugawa misaada. Kwa nyuma kuna miundo ya majengo au vibanda vinavyoweza kutumika kama maeneo ya huduma au makaazi.

Hili ni soko, soko hili lina vitu tofauti. Vitu hivo ni kama vile ndizi mingi, vitu vingine tofauti, kuna matunda tofauti tofauti pia. Kuna ununuzi na wauzaji, kuna mama aliyesimama amevaa fulana nyeupe.

Hii ni mkono ya mtu ambaye ameshikilia pesa. Pesa hizo ni za noti. Noti za elfu moja na ziko nyingi. Noti hizo zinatumika katika biashara au kujifaidi maisha. Na mtu huyu pia ameshikilia kamba kwa mkono wake ili kushikanisha pesa hizo.

Mtu huyu ameshikilia noti ya pesa. Pesa hio ni noti ya elfu moja ambayo ina dhamana sana, unaweza ukafanya kwa biashara au kununua vitu tofauti na uku lingine limekaa kwa meza ni la noti la hamsini. Noti hilo pia linasaidia.

Gari jeupe la kisasa lililopakiwa ndani ya jengo labda ni gareji ama kituo cha maegesho, gari limepigwa picha kutoka upande wa pembeni na lina magurudumu ya aloi yenye mwonekano ya kuvutia, sehemu ya juu ina mwanga wa miundo ya dari ikiashiria kuwa ni sehemu ndani ya jengo.

Hapa linaoneka kuwa ni eneo la sokoni soko hilo liko na vitu tofauti tofauti. Liko na nyanya na liko na mandizi kuna mandizi ambayo yamefungwa kwa kamba huku yanaonekana kuwa yameiva kuna mengine pia yame hangiwa bado hayajaiva kwa sababu yako na rangi ya manjano.

Hapa tunaona ni supemarket . Supemarket market hii inauza vitu mbalimbali. Inaonekana kwamba inauza yoghurt ya kila aina hivi kama Delamere, Irara na kadhalika. Inaonyesha kuwa watu wamepanga na watu wakichaguachagua hizo bidhaa.

Sehemu ya nje ya banda au duka linalotoa huduma za kifedha, hususan uhamishaji wa pesa, mabango yalipo yanatangaza huduma mbalimbali kama M-PESA, MoneyGram, Western Union na ria ambazo zinajulikana kwa kutuma na kupokea pesa kitaifa na kimataifa.

Hapa ni kwa uwanja ambapo kumepakiwa magari, magari ya aina tofauti tofauti, kuna gari ya grey ,kuna gari nyeusi na kuna gari nyekundu na kuna watu tofauti tofauti pia, kuna wao ambao wanaosimama na kuna wale wameketi. Na ni kama ni mkutano wa kijamii au.

Hapa linaonekana kuwa ni garage . Garage hili limepakiwa magari aina tofauti tofauti. Magari haya yanaonekana ni ya bei ghali sana. Magari haya yanakaa vizuri, kuna gari nyeupe, gari nyekundu na gari nyeusi ambayo yamepakiwa vizuri.

Bango hili linaashiria kuwa huduma za M-Pesa zinapatikana mahali hapo. Huenda ni duka, kibanda au kituo cha huduma kinachouza au kupokea pesa kupitia njia ya simu. Inaonekana kama sehemu ya maisha ya kila siku katika jamii inayotegemea teknolojia ya simu kwa huduma za kifedha. Katika jamii nyingi, M-Pesa ni kiungo muhimu cha maendeleo, kuanzia biashara ndogo ndogo hadi huduma za kijamii.

Hapa linaonekana kuwa ni duka la viatu. Duka lini limebeba viatu vya aina tofauti. Kuna viatu ya yellow , kuna nyeupe ambaye zinaonekana kuwa ni viatu za airforce na kuna ingine nyekundu. Viatu hivi ni vingi na zinatumika kwa duka hili kuliuza.

Hili ni duka la vitu vinavyoitwa art ,vitu hivo ni michoro, lina michoro mengi tofauti, mtu huyu anaonekana kuwa ana talanta kwa sababu amechora vitu vingi sana. Amechora kama vile baji ya kenya na amechora vitu vingine vingi.

Banda la soko la nje ambapo bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa ajili ya kuuza. Ndizi za kijani zimewekwa kwa wingi sehemu ya mbele, pembeni kuna mahindi ya njano na kreti nyekundu inaonekana kuwa sehemu ya upangaji wa bidhaa. Kwa nyuma kuna kikapu na labda matunda na mboga nyingine ikionyesha mazingira hai ya biashara ya kilimo au chakula.

Hapa kuna mtu ambaye ameshikilia noti za elfu moja. Mtu huyo anaonekana kuwa ako katika biashara kwa sababu ameshikilia noti nyingi za elfu moja. Noti hizo zina dhamana, zinaweza zikatumika kwenye biashara ama kujifaida kwenye maisha.

Hapa kuna gari aina tofauti tofauti na gari hizo ni nyingi, gari hizo zina rangi tofauti tofauti na zinakaa kuwa zimepakiwa hapa. Gari hizo, kuna gari nyeusi, kuna gari nyeupe, kuna gari nyekundu na ziko kwenye laini. Gari hizo kuna watu ambao wako ni kama wako katika kazi ama ni eneo la kuuza magari.

Hapa inaonekana kuwa kuna mkutano wa kijamii, watu hawa inaonekana wanaelekea sokoni ama wako sokoni. Watu hawa wanaonekana wako katika harakati za kutembea, wamevaa nguo tofauti tofauti, kuna aliyevaa shati nyekundu na mwingine amevaa fulana nyeupe, watu hawa wako katika harakati zao.

Hapa tunaonekana kuna vitu mingi ambayo zinauzwa. Mbele yetu kuna socks mbalimbali ambayo inauzwa, socks hizi ni za aina tofautitofauti kama vile kuna ya blue, green, black na ya white .

Eneo hili ni soko. Soko hili inaonekana kwamba imeuza bidhaa tofauti tofauti na bidhaa hizi zinapendeza. Bidhaa hizi ni kama vile kuna bangili, kuna shanga, kuna vibeti mbalimbali ambazo zinapendeza sana.

Hapa inaonekana kuwa kuna mkutano, kuna watu ambao wamekuja huku wakapaki gari zao, watu hawa wanaonekana kuwa ni watu wenye pesa kwa sababu gari hizi zinaonekana kuwa ni za bei ghali sana, gari hizo zimepakiwa vizuri.

Mbele yetu inaonekana kuwa kuna mtu mwenye ako mbele ya duka lake mwenye anauza vitu mbalimbali kama vile maziwa na matunda. Anaonekana kwamba akona furaha na anaendelea na biashara zake.

Hap ni mazingira ambayo vitu mbalimbali zinauzwa. Mbele yetu ni viatu za kila aina na viatu zinazopendeza zinauzwa. Viatu kama vile; za spoti na menginezo. Mbele yetu ni kuna pia manguo amabazo zinauzwa za kila tofauti.

Hapa kuna magari mengi ambayo yanaonekana kuwa yamepakiwa katika uwanja, na kuna, kuna garia aina ya SUV ambayo ni gari ya kampuni ya ku, kupatiana mkopo. Gari hilo lina maandishi tofauti taofauti ambayo yameandikwa na rangi tofauti.

Ni gari nyeupe aina ya SUV, ambalo limeegeshwa katika ndani ya jengo au garaj. Labda ni eneo la maonyesho ya magari au stoo. Gari hilo limepigwa picha kutoka juu kwa mtazamo wa muinuko.

Hapa mbele tunaona kuna duka. Duka hili linaonekana kwamba ni la mwanabiashara. Mwanabiashara huyu inaonekana kwamba anauza vitu tofauti kama vile maziwa, ice cream na maji.

Safu ya viatu vya aina mbalimbali vikiwa vimepangwa vizuri kwenye rafu ndani ya duka. Kuna sneakers, boots na viatu vya kawaida vyote vikiwa na rangi na mitindo tofauti.

Hii ni soko la nguo, ambalo lina nguo tofauti tofauti. Kuna nguo za kina mama, kuna nguo za watoto na kuna nguo za watu wazima, na kuna nguo za wanaume. Soko hili linakaa liko, liko busy sana.

Hapa ni sokoni. Sokoni ambaye linauza matunda mbalimbali na matunda ya lishe bora na afya jema. Matunda mbalimbali hivi ni kama vile kuna machungwa, pale juu kuna ndizi, kuna apple kuna pineapple na watermelon .

Gari jeupe aina ya Dodge Challenger likiwa limeegeshwa katikati ya maegesho yenye magari kadhaa mengine. Mandhari ya nyuma ni jengo la rangi ya bej pamoja na nguzo kadhaa. Ikiashiria mazingira ya miji au kituo cha kibiashara.

Hili linaonekana kuwa ni eneo la soko. Soko hilo lina matunda tofauti tofauti. Soko hilo liko na matunda kama vile maembe, machungwa na avocado . Matunda haya ni ya kujifaidi kiafya au kimaisha. Soko hili pia linauza vitu vingine.

Hapa ni duka. Duka hili inaonyesha vitu tofauti tofauti na wamebandika hapo vitu ambavyo wanauza. Vitu hivyo ni kama vile kuna yoghurt kuna mayai kuna keki. Pia tunaelekezwa kwa ATM ambayo inauza maziwa.

Soko lenye matunda na mboga mbalimbali zilizopangwa na kuuza. Kuna pilipili hoho za kijani, nyanya, vitunguu na viazi na mazao mengine yanayoonekana vizuri. Mtu mmoja ameketi upande wa kushoto na wa picha. Huenda ni mchuzi akiwa na daftari au karatasi mikononi. Kwa nyuma kuna watu wengine wakifanya shughuli zao sokoni.